Eneo la ujenzi wa barabara, chuma za kuimarisha zege zimepangwa ardhini kwa mtindo wa gridi kama maandalizi ya kumwaga zege, pembeni kuna vizuizi vya zege vilivyopangwa kwa usalama. Nyuma kuna majengo, miti, na nguzo za umeme zilizo na nyaya.

Ujenzi wa barabara ya juu inayoshikiliwa na nguzo za zege, kwenye juu ya muundo kuna wafanyakazi wanaoendelea na kazi. Eneo la ujenzi limezungushiwa vizuizi vya samawati kwa usalama.

Barabara ya mjini yenye shughuli mbalimbali za usafiri na miendeno ya watu, kushoto kuna jengo refu lenye mnara wenye saa na vipaza sauti ikizungukwa na ukuta wa tofali wenye waya wa senyenge juu yake.

Sehemu ya usimamizi wa taka ambapo taka mbalimbali zimemwagwa chini zikishughulikiwa na wataalamu wa usimamizi wa taka hizo. Magari mbalimbali ya kuchakata na kusaga taka yanaonekana mbele yake.